Chupa mingi zinaonekana ambapo chupa hizi zilishaatumika na pengine hapa ndipo mahali ambapo panakusanywa ili labda zipelekwe zitumike tena. Kando na chupa tunaona pia bidhaa zingine ambazo zimeanikwa.

Kina dada wawili wanaoneka wanafuka manake wametapasamu kweli kweli akiwa moja wao amevalia glavu, na mwingine hupo hapa mbele nyuma tunaona darakilishi na wao wanaonekana wamekaa vizuri labda kupikwa picha.

Tunaona mama mzazi ambaye amemshikilia mtoto wake mdogo na kando yake kunaye mtu amevali koti lenye rangi jeupe, anaonekana kama ameshika mdomo wa mtoto huyo, na labda anampatia chanjo kupitia kwa mdomo.

Kijana moja amesimama huku nyuma yake kunao mijengo kadhaa ambayo yameweza kuporomoka labda kwa ajali ama zilikuwa zinaharibiwa kijana huyu anaonekana kutazama mbali.

Akina dada wawili waliovalia kote lenye rangi cheupe, wanaonekana mmoja wao anaonekana kuosha mkono mwingine amesimama kando. Na mbele tunaona ofisa mmoja wa serikali huenda ni chifu au askari na wote wamevalia barakoa.

Kina mama wawili wanaonekana, mmoja akiwa amelazwa chini, tumbo lake ni kubwa. Mwingine kando anaonekana akishika tumbo hapo. Labda yeye ni muuguzi na huenda anataka kumsaidia huyu mwingine ili aweze kumzalisha mtoto wake.

Kumetokea mafuriko kubwa sana maanake hapa katika hospitali ya Ahero County Hospital, hapa mbele kunao maji yamejaa kila mahali. Labda kumenyesha mvua kubwa.

Ni katika hospitali kitengo ambacho kinashughulikia watu waliopata ajali na wanaotaka usaidizi wa dharura. Tunaona watu wawili wamevalia nguo lililoandikwa Kenya Red Cross uenda wameleta mgonjwa hapa.

Muuguzi amechukua sindano kwenye mkono wake wa kulia akidunga mtu huyu kwenye mkono wake wa kushoto, wote wamevalia barakoa na ni mandhari ya hosiptalini.

Eneao hili inakaa kuwa jangwa maana yake kila kitu kimekauka, hadi miti huu hamana nyasi yeyote iliyo na rangi ya kijani kibichi angani ni shwari hamna haba.

Mtu moja anayeonekana kama daktari amemsalimia mtoto huyu kisha akaushikilia mkono wake vizuri, huenda mtoto huyu ameumia na hivo anaelezea daktari huyu kilichofanyika.

Madaktari watatu wanaonekana wakihudumia mgonjwa aliyelazwa na ameangalia juu, huenda ,madaktari hawa wawili wanaangalia meno ya mgonjwa huyu maanake hiki kifaa walichoshika wanaielekeza kwa mdomo yake.

Tunamuona daktari ambaye amevalia barakoa na kwenye bega yake ama shingo analo kile kifaa cha maalum cha kusikiza upigaji wa damu moyoni mwa mtu, mezani kuna mtoto mdogo ambaye labda amezaliwa tu.

Kunayo mtumizi wa afya ya umma ama wa jamii ambaye inaonekana ametembelea mama huyu aliye na mtoto mdogo, mtoto huyo anapewa chanjo kupitia kwa mdomo mtumizi huyu wa afya amevalia koti lenye rangi la

Daktari mwanamke muuguzi anaonekana kushikilia mtu mmoja hapa ambaye anaonekana kwa uso wake ako na uchungu labda yeye ako na shida ya misuli anasaidiwa na daktari huyu ili alalishwe chini.

Watu wawili, labda ni daktari wa meno, wanaonekana kuhudumia mgonjwa. Mama aliyelazwa hapa chini akitazama juu. Daktari upande wa kushoto ameekelea kifaa maalum kwenye mdomo wa mama huyo.

Watu wawili wanaonekana kusimama ili kupigwa picha. Mmoja ni mama mwenye asili ya kiafrika ama rangi ya kiafrika na mwingine ni anaonekana kuwa asili wa kizungu. Kando yao ni nyumba lililo na rangi la bluu.

Watu kadhaa wameweza kupanda meli au boti na nyuma pale tunaona vyumba vilivyo tengenezwa na nyasi pia tunaona mimea aina ya ndizi na hapa ni majini labda watu hawa wanataka kuvuka mto waende upande mwingine.

Hii ni katika hospitali ambao tunaona akina mama wameleta watoto wao ili wapewe chanjo. Kando kuna wauguzi ambao wamevalia koti lenye rangi ya manjano wakiwa wamesimama, wakiwa tayari kusaidia.

Uuguzi wawili wanaonekana kila mmoja akishika mtoto wakiwekelea wa kitanda. Hapa mbele kuna umama ambaye ameketi. Huenda yeye ndiye amesalisha watoto hawa mapacha na hawa umenezi wanamsaidia yeye.

Ni katika chumba la kufanya upasuaji. Kunao madaktari watatu na bila shaka hueda kuna mgonjwa aliyelazwa hapa mbele yao manake wote wanakaa kumakinika kuangalia pale.

Dada moja anaweza kuchota maji kutoka hapa, na kando yake tunaona nguo izilioanikwa na pale mbele nyumba iliyochengwa na mabati, huyu ni labda ametoka njee kuchota maji ya matumishi yake.

Tunaona sehemu ya barabara ambalo limeweza kuharibiwa na maji mengi, yawezekana kwamba kumenyesha mvua kubwa yakatokea mafuriko. Watu kadhaa wamesimama kando wengine wakipiga picha matukio haya.

Mama na mtoto wanaonekana wameenda kuchota maji katika sehemu hii ambalo linakaa kuna mawe mingi. Mtoto ameingia ndani ya shimo ili kumsaidia kuchota maji wakiweka kwa mitungi mitatu zilizo hapo juu.

Muuguzi huyu anaonekana kutabasamu sana maanake wanaongea na mtu huyu ambaye amemtembelea hospitalini, labda anatafuta ujumbe zaidi ama mwelekezo zaidi kuhusu afya yake. Pia muuguzi anaonekana ameshikilia kifaa maalum mkononi wake.

Mhudumu wa afya wa kijamii aliyevalia sare rasmi ya kazi amesimama mbele ya kina mama kadhaa labda kuwaelimisha kuhusu mambo ya kulinda afya zao. Hii ni mandhari ya mashinani.

Mama mdogo anahudumia mtoto wake aliyezaliwa hivi majuzi. Mtoto huyu ameekwa kwenye kitanda chake maalum na mama huyu anamwangalia na kumbadilishia nguo. Mikononi mwa mama huyu ameekelea mavitu kadhaa.

Tunaona akina mama wawili, moja kulingana na jinsi alivyo valia anaonekana kuwa ni muhudumu wa afya ya kijamii, ametembelea mama huyu kwake anamwelezea mambo fulani kwenye kitabu hapa mbele kuna tarakilishi.

Akina mama wengi na mtoto wanaonekana kujaribu kuokoa mali yao inavyoneka ni kwamba kumetokea mafuriko manake tunaona maji mengi na nyumba yao imeweza kuzombwa na maji sasa hivi wanajaribu kuokoa kile wawezalo.

Magari mbili aina ya tuktuk ile iliyo na miguu mitatu na kando yake kuna gari lingine aina ya boda boda ambayo imebeba abiria. Kwa barabara tunaona maji mengi kuashiria kwamba labda kulinyesha mvua kubwa.

Mwanamke ameshikilia mtoto wake mdogo kwenye kitanda hiki cha hospitali huku akitabasamu. Nyuma tunaona dawati ya kuwekelea vifaa vya hospitali na kando ya kitanda hiki pia kuna kifaa maalum kilichowekelewa labda kuangangalilia hali ya afya ya mtoto ama ya mama.

Watoto watatu walio na furaha tele nyusoni zao maanake wametabasaamu wanaonyesha mikono yao ambayo wameekelea sabuni. Huenda wako katika hali ya kuosha mikono yao. Watoto hawa wamefurahi.

Ni katika jumba maalum hospitalini ambapo mgonjwa amelazwa kwenye kitanda na kunao wauguzi wawili mmoja akiwa anashughulikia kifaa maalum ambacho kimeekwa kwenye mgojwa huyu, huku mwingine akishughulikia mashini.

Inavyoonekana ni kwamba kumekua na mvua kubwa labda ni msimu wa masika na ni kwamba kumeweza kutokea mafuriko sehemu hii ambapo tunaona gari na pia aina ya boda boda au baiskeli wote wanajaribu kupitia kufuka.

Hapa tunaona chanjo ya ugonjwa wa MMR na mkono wa labda muuguzi au daktari amevalia glavu pia tunaona sindano. Hii labda ni daktari ako tayari kufanya kazi ya kuchanja watu.

Muuguzi au daktari wa meno na mgonjwa ama mteja ambaye ametembelea yeye , muuguzi ameshikilia kufaa maalum kilicho tengenezwa kana kwamba ni mdomo wa binadamu na meno inaonyesha mtu huyu na hapa nyuma pameandikwa mars wrigley .

Wafanyakazi wawili waliovalia barakoa wanaonekana kuskuma mitungi hizi ya gasi labda kuwekelea kwenye gari lilosimama mbele yao ama wanalitoa kwenye gari lile na kuileta hapa ndani.

Muuguzi mmoja anaonekana kujulia hali mgonjwa aliyelazwa hapa hospitalini. Muuguzi huyu amevalia sare rasmi ya kazi na mgonjwa amevalia kwenye macho yake kifaa maalum.

Kumetokea mvua kubwa hadi maji yameweza kutapakaa kila mahali manake kumetokea mafuriko. Magari mengi yanaonekana kujaribu kupita kuenda upande mwingine. Kunalo gari Moja ndogo ambalo linakaa limeweza kuzombwa kidogo na maji.

Mtu mmoja anaonekana kuinua mguu wa mwanadada huyo ambaye amelala chini. Huenda yule ni mhudumu wa afya na dada huyu labda ako na shida kwenye mguu wake na hivyo basi daktari huyu anajaribu kukagua misuli yake ili apone.

Tunaona lori kubwa ambalo limeegeshwa hapa. Kando yake kuna watu wawili wanaume wamesimama. Lori hili ni lile hasa linalotumika kubeba takataka au vitu vilivyokuwa choo ili zipelekwe mahali panapofaa.

Mama mmoja ameweza kupeleka mtoto wake hospitalini ambapo huenda anapewa chanjo. Mama huyu amevalia barakoa na aliyekando yake tunamuona ameshika sindano labda anataka kumdungia mtoto huyu.

Mama mmoja anasaidia mtoto huyu kuchota maji, mtoto huyu ameshikilia mtungi yenye rangi ya manjano huyu mama akiwa ameshikilia upande huyo mwingine ambalo huenda maji yanatokea pale.

Baba mmoja ambaye ameketi chini, anaonekana kusikia uchungu, huku wahudumu wawili wakishughulikia sikio lake. Kuna kifaa maalum ambao wameekelea kwenye sikio lake la kushoto.

Watu kadhaa wanaonekana kusimama juu ya vifuzi vya jengo lililoporomoka au lililokuwa likibomolewa. Mbele tunaona watu labda waandisi ambao wamevalia nguo maalum labda pia ni maaskari wakifanya mambo yao.

Tunamuona muuguzi aliyevalia sare ya rangi la cheupe na mmama mzazi aliyeshikilia mtoto wake. Mtoto anapewa chanjo na chanjo hili linaonekana ni lile la kupewa kupitia mdomo.

Tunaona watu wawili wakubwa na mtoto mdogo mchanga. Huyu ni mama na labda ni baba yake na huenda wote ni familia na labda mtu huyu amemtembelea bibi yake aliyezalisha hospitalini manake nyuma tuna ile hema ya hospitali.

Dada mmoja ambaye labda ni daktari au muuguzi, maanake amevalia sare rasmi ya wauguzi, na amevalia barakoa. Mkononi wake wa kushoto ameshikilia chupa yake maalum kilicho na dawa, mkono wake wa kulia ukiwa umeshikilia sindano. Anaonekana kuvyonza dawa kutoka kwa chupa hii.

Mgonjwa moja ameketi ama ameegemea kiti hiki akiwa amefungua mdomo wake. Huku daktari akiwa ameekelea kifaa maalum mdomo wake, huyu anawezekana kwamba ni daktari wa meno.

Madaktari wawili waliovalia sare rasmi za kufanya kazi ya udaktari wanaonekana kuhudumia mgonjwa aliyelazwa hospitalini. Wao lazima ni madaktari wa meno manake vifaa walivyonavyo mkononi wamewekelea kwenye mdomo wa mgonjwa huo.

Mhudumu wa afya wakijamii anaonekana akimimina dawa kwenye mdomo wa mtoto huyu mchanga ambaye ameshikiliwa na mama wake. Wote wamevalia barakoa.

Kunalo gari moja ambalo linaonekana linajaribu kupita kwenda upande mwingine, barabara hili limejaa maji mengi mno huenda kumetokea mafuriko, na gari hili linajaribu kupita kwenye maji haya apite aende upande mwingine.

Naona mfanyikazi ambaye kazi yake ni kuosha vyumba na mahala hapa hasaa inaonekana ni kama ni choo. Mfanyakazi huyu amevalia vizuri manake amevalia kwenye mkono wake glavu ili kumkinga dhidi ya uchafu kadhaa.

Daktari mmoja anaonekana kuhudumia mgonjwa, au mama huyu, ambaye labda si mgonjwa maanake yeye ametabasamu, alafu daktari huyu anashugulikia sikio lake, labda kumdungia ama kuangalia iwapo analo shida lolote, nyuma kunao watu wengine wanao keti chini.

Mama mmoja amemshikilia mtoto mwingine akiwa anakaa ni daktari ameweza kutoa dawa kwenye jokofu hili na yeye amevalia barakoa labda kumtibu mtoto wake ama mama huyu mwenyewe.

Wanawake wanne wanaonekana wakiwa wamevalia shanga kadhaa shingoni mwao huku watatu wakiwa wamewekelea mitungi kwenye vichwa vyao mmoja akiwa amewekelea yake kwenye mgongo huenda wameenda kuchota maji.

Muuguzi aliyevalia sare lenye rangi ya buluu, anaonekana kumdunga sindano mtoto huyu kwenye pacha lake la kushoto huku mamake akimshikilia mtoto huyu na kumtazama machoni, wote wamevalia barakoa.

Kina dada wawili wanajaribu kutoa maji yaliyoweza kufurika na kuingia upande huu wa chumba wanatumia. Wao wamevalia barakoa ila wamekanyaga maji pia wanajaribu kutoa maji haya.

Kunaonekana moshi mkubwa sana. Moshi wa rangi ya nyeusi na watu wengi wanaelekea upande ule. Kunao magari ambayo yapo chini na linaonekana kwamba linaendelea kuchomeka. Huenda ilikuwa ni lile lori ya trela ya mafuta limeweza kupata ajali na likachomeka.

Mzee aliyevalia barakoa ameketi chini uku muuguzi akiwa anapapasa mkono wake wa kushoto karibu na bega, ueda muuguzi huyu anataka kumdunga sindano mbaba huyu.

Tunaona mikono miwili ya watu mmoja amevalia glavu na inakaa amevalia pia nguo za kujikinga aliye upande wa kushoto inaonekana mikono yake imechomeka au iko na ugonjwa fulani huenda huyu aliokolewa.

Tunaona kina mama wawili, moja ameshikilia mtoto mdogo, labda amejifungua tu hivi maajuzi na mama mwengine ameshikilia bidhaa maalum kuashiria kwamba amemetembelea mama huyu aliyejifungua na amemeletea zawadi kadhaa.

Watu wawili waliojikinga na nguo maalum za kujikinga yenye rangi ya nyeupe wanaonekana kusafisha eneo hili maanake wananyunyizia dawa au maji huku mwingine akionekana kupanguza panguza.

Hii ni katika jumba maalum, huenda sio hospitali, lakini pia kuna wahudumu kadhaa ambao wamevalia sare rasmi wakikaa wauguzi. Wamevalia sare ya rangi ya nyeupe na mmoja pale mbele ameshikilia mtu akiwa amepanua meno yake. Wengine hapa mbele wanakaa kungojea wakati wao wa kusaidiwa.

Wauguzi wawili wanaonekana katika jumba hili maalum ya watoto walio zaliwa tu hospitalini, tunaona watoto wanne kila mmoja akiwa katika kitanda chake

Watu wanne wanaoneka wawili wakiwa wamevalia nguo zenye rangi ya nyeusi, mmoja rnagi ya nyeupe na mwingine rangi ya manjano. Wawili wanaonekana wakiosha mikono yao huku wawili wakingoja kwenye laini. Wote wamevalia barakoa na mbeleni tunaona mahali ambapo pameandikwa agent .

Kina mama wawili wanaonekana, mmoja akiwa ameshikilia mtoto mchanga, mwengine akiwa ni muuguzi. Kisha anaonekana kutaka kumdunga sindano mtoto huyu maanake mtoto analia. Labda ni chanjo anapewa.

Mtu mmoja anaonekana kusoma tangazo lililowekwa kwenye bango hili ambalo linalosema dawa ya mapenzi nguvu za kiume kumfunga mke au mume dhidi hawa kisha ameeka nambari lake ya simu.

Tunaona kitengo maalum hospitalini ambapo wanawake wanajifungua. Hapa kuna wauguzi kadhaa na vitanda ambavyo kuna wamama ama kuna mtoto aliyezaliwa na mama mmoja anasimama akiongea na muuguzi.

Mtu moja aliyevalia barakoa ameketi huku mwingine aliyesimama anaonekana kumdunga yeye kwenye mkono wake wa kushoto, labda anampatia chanjo, watu wengi wako foleni kwa ajili ya kazi hii.

Mmama mmoja anaonekana hapa mbele yeye akiwa amepiga foleni. Nyuma yake kunazo mitungi kadhaa yenye labda ni ya kubebeba maji pia kuna watoto pale nyuma. Huonekana watu hao wametembea huku ili kuchota maji ya kutumia makwao.

Vijana wawili walionekana kuvaa sare , shati lenye rangi majano na kaptula yenye rangi ya kijani wanaonekana kuosha mikono kwenye sehemu hii ,hao wote wamevalia barakoa na mandhari hii ni ya shule.

Muuguzi anayefanya kazi na UNICEF anaonekana kudunga mtu huyu kwenye bega kake mkono wa kushoto sindano, mtu huyu akiwa amevalia barakwa na shanga kadhaa kwenye shingo lake.

Mwanadada mmoja ambaye ni daktari wa macho ametabasamu uku akiangalia kwenye kifaa hiki, upande mwingine kuna mtu ambaye pia ameekelea kifaa maalum anachokitazama apa ni katika hospitali ya kutibu mambo ya macho.

Watu takriban sita waliovalia nguo maalum za kujikinga kote kutoka kichwani hadi miguuni. Wamebeba vifaa maalum vilivyo na dawa au kemikali na wanaonekana kunyunyuzia shamba hili kemikali hizo.

Mtu moja aliyevalia nguo ya rangi ya nyeusi anaonekana kunyunyisia mimea yake aina ya mahindi dawa labda kuongezea hali ya afya ya mimea yake au kuua ugonjwa wa wadudu wote uliyoambokizwa.

Vitu kadhaa vinavyoonekana kama dawa ya kienyeji yameweza kupangwa hapa mbele ya meza. Tunaona panga na mikebe kadhaa labda ni daktari wa dawa ya kienyeji ambaye anauza dawa hizi.

Tunaona wanawake kadhaa na watoto wadogo, pia kuna muuguzi aliyevalia nguo yenye rangi ya cheupe, amevalia glavu na ameshika sindano, labda kudunga mtoto huyu, uenda ni chanjo anapatia watoto hawa wengi.

Mkulima aliyevalia nguo za kujikinga dhidi ya dawa au kemikali anaonekana kunyunyizia dawa hizi kwenye mimea yake ya shambani. mimea hizo zilizo na rangi ya kijani kibichi zaonekana kuwa na afya nzuri.

Watu wawili walio na sare maalum wanaonekana kuelekeza watu wengine wawili walio upande mwingine, katikati kunazo mitungi miwili lenye rangi ya nyeupe.

Mahali maalum ambapo watu wengi wameketi hapa ndani baadhi yao ni wauguzi ambao wamevalia vitu vyenye rangi ya buluu na wote wamevalia barakoa.

Mmama mmoja amweza kutembelea daktari. Yeye amevalia miwani na barakoa na nywele yake pia ametengenza vizuri. Kando yake kuna daktari ambaye ameshikwa sindano anaelekea kumdunga yeye kwenye au mkono wa kushoto.

Watu wengi wamejitokeza karibu na daraja hili ambalo laonekana kwamba kulikuwa na maji mengi na huenda kuna ajali iliyotokea hapa maanake kando tunaona kakumesombwa.

Maafisa wawili wa polisi wanatazama kwa umbali huku mashine maalum ikitumika kutoa vifuzi vya jengo lililo poromoka ama lililokuwa likibomolewa, kando kuna watu kadhaa wa umma.

Mtu moja anaonekana akiendesha jahazi hii kwenye maji na inapepa mizigo yake yaonekana ni mattress na pia vile vitu vya kukalia inawekana kwamba eneo hili imetokea mafuriko hivyo pasi anajaribu kuokoa mali yake.

Akina mama wawili wanazungumza moja kulingana na jinzi aliofalia na vitu vilivyo Kwa meza inakaa ni muuguzi mwingine hapa labda ni mgonjwa au mtu ametembelea tu yeye ili apate kujua zaidi kuhusu afya yake.

Tunaona watu watatu ambao wamevalia nguo fulani wamejifunika na nguo maalum ukitazama vizuri waweza kuwa ngozi ya mnyama fulani hii labda watu wako katika jamii.

Ni mandhari ya hospitali ambapo tunaona muuguzi aliyevalia sare rasmi ya kufanya kazi yenye rangi ya jeupe, ameweza kuvalia barakoa, kuna mgonjwa ambaye ameketi chini na kuangalia juu akiwa amefungua mdomo wake labda kusaidiwa kutibu meno yake.

Wanawake watatu wanaonekana, wawili kati yao wakiwa wamevalia nguo maalum yenye rangi ya cheupe na glavu mikononi mwao. Aliyeketi anaonekana kuhudumiwa kwenye skio maanake kuna kifaa ambacho kimeekelewa kwenye skio lake la kulia.

Watu takriban wanne wanaonekana kupita kwenye maji haya, yaonekana hili lilikuwa ni barabara lakini kumetokea mafuriko. Maanake kuna maji mengi na watu hawa wanajaribu kuvuka kupita upande mwingine.

Kunayo muuguzi ambaye amevalia shati la rangi jeupe, kisha kuna mgonjwa ameketi chini huku amevalia barakoa, muuguzi huyu anaonekana kumdunga huyu mgonjwa katika mkono wake wa kushoto, wengine watatu wakiangalia kando yake.

Watu wawili wanaonekana kuvalia nguo maalum ya kujikinga na pia kwenye midomo wanaonekana kuvaa vifaa maalumvya kutumia kupumua, wakionekana kumwaga vitu kutoka mtungi huu hadi mwingine, labda wanafanya kazi katika kampuni ya kemikali.

mama mmoja aliyevalia barakoa anaonekana kuzungumza na afisa huyu ambaye ameketi chini huku akikagua stakabadhi, nyuma yao kunao watu wengine ambao labda wanagojea wakati wao wa kuhudumiwa.

Wauguzi wawili wanaonekana kushughulikia mtoto mchanga aliye zaliwa. Ameekwa kwenye kitanda maalumu hospitalini na pale mbele tunaona mahali pa kupimia hali ya joto mwilini na linasoma 36.3.

Kina mama wawili, mmoja ni mama mzazi mwingine ni muuguzi wanahudumia mtoto. Mtoto ameshikwa na mama mzazi uku muuguzi akimdunga yeye sindano, ueda mtoto huyo ako mgonjwa au labda anapata chanjo.

Tunaona chupa ya dawa ya kienyeji ambayo imeandikwa: Muarubaini Herbal Drink. Hii ni labda dawa ambayo inatumika kutibu magonjwa maalum na hutumika hasa na madaktari wa kienyeji.

Watu wawili waliovalia koti maalum, mmoja akiwa mbele ameshikilia kifaa maalum cha kutumia kupima hali ya joto mwilini huku mtu aliyeketi akimakinika ili apimwe hali la joto mwilini mwake.

Kunazo tembe kadhaa yenye rangi ya nyekundu ambazo zimemagwa kutoka kwa chupa hili lenyewe rangi la nyeusi, labda izi ni tembe za kumeza ili kutibu ugongwa fulani na labda ilipewa mgonjwa ambaye anaipakua.

Daktari wa meno anaonekana kuhudumia mteja wake aliyemtembelea hospitalini mama huyu ambaye amefungua mdomo wake na daktari huyu ako na kifaa alichoweka mdomoni mwake.

Tunaona barabara ambalo limeja maji inaashiria kumefurika . jamaa wawili, mmoja akiwa anendesha bodaboda mwingine akiwa anaskuma nyua ili wasianguke na waweze kufika pande ile ingine

Tunaona watu kadhaa, ambao upande moja wamesimama, upande mwingine ni kina mama walioketi. Aliye mbele yetu ako na mtoto ambaye amemshikilia na muuguzi aliyevalia sare ya blue , ameshikilia sindano katika mkono wake wa kulia labda anataka kumdunga mtoto huyu.

Watu kadhaa wametokea kushuudia ajali iyotokea kati ya trela mbili moja likiwa lile la kubeba mafuta na lingine halionekani, kumetokea ajali hii barabarani na watu wengi wamejitokeza kushuudia hii.

Muuguzi anaonekana kupatia chanjo mtoto huyu aliyeshikwa na mama mzazi. Chanjo hili laonekana kuwa linalopeanwa kwa njia ya mdomo maanake hatuoni sindano na tunaona tu daktari anashikilia tu kitu maalum kana kwamba ni dawa na anaimimina kwenye mdomo ya mtoto huyu.

Mama mdogo ameshikilia mtoto wake mdogo huku akipewa chanjo. Kando yake kunaye mwanadada muuguzi anaonekana kupatia chanjo mtoto huyo. Wengine wapo kwa laini ili kupewa chanjo hii.

Kuna watu wawili wanaoeneka kuenda kutembea kuelekea upande mwingine nyuma yao kunao mzogo wa ng'ombe ambaye amekufa na linalala chini sehemu hii ni sehemu kame manake kumekauka sana.

Tunaona muuguzi amevalia nguo ya rangi nyeupe mkono wake wa kushoto ameshikila mkono wa mtoto mkono wake wa kulia ameshikilia sindano. Mamaye mtoto ameshika mtoto huyu hii labda wanampatia mtoto huyu chanjo.

Mtu mmoja anaonekana ameshikilia kijiti na kunazo nzige kadhaa wanaonekana kuvamia shamba lake na wanaila mimea aliyopanda hivyo basi mtu huyu anajaribu kuwafukuza ili asije akapata hasara kubwa.

Daktari wa meno aliyevalia glovu mikononi mwake na kuvalia barakoa pia macho yake amevalia miwani, anahudumia mgonjwa ambaye amelala na kuangalia juu. Huenda mgonjwa huyu ako na shida ya meno na hivyo basi anatibiwa.

Baba mmoja anaonekana kufunga macho yake na amevalia barakoa anadungwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto na muhudumu wa afya labda kupewa chanjo, baba huyu anaonekana kusikia uchungu.

Tunaoana wahudumu wa afya wa kijamii ambao wamevalia koti lao maalum ya kufanyia kazi na pia kuna begi la rangi nyekundu la kubebea vifaa anavyotumia kufanya huduma zao moja wao ambaye labda ni kiongozi wao anawapatia habari.

Tunaona kina mama takriban tano, ambao tatu kati yao wameketi. Moja akiwa amelala kuangalia juu na tumbo lake ni kubwa mno, aliyekaa kando yake, anakaa muuguzi manake amevalia sare rasmi na anakaa kushika shika tumbo labda anataka kumzalisha mama huyu.

Mama mmoja mtoto anaonekana kushikilia mtoto wake huku muuguzi akionekana kushika sindano na kumdunga mtoto huyu ili labda ampatie chanjo. Mbele tunaona jokofu ndogo linalotumika kubebea dawa.

Kunayo mtoto mmoja ambaye jinsi alivyonekana ni kwamba anaskiza uchungu mno. Pia kando yake kunao vidole ama mikono ya watu wawili wamevalia glavu, na mmoja wake amemdungia yeye sindano.

Tunamuona kaka na dada. Kaka ndiye mgonjwa ambaye anadungwa sindano, yeye ameshikilia ameweka mkono wake kwenye karibu na roho yake, mwanadada huyu amevalia glavu na inaonekana anamdungia kaka huyu dawa fulani.

Daktari huyu anaonekana kumpatia dawa maalum labda ni chanjo kwa mtoto huyu mdogo ambaye mama yake amemshikilia. Mamake anaonekana kua ni mdogo na amemutazama mtoto wake usoni.

Mtu mwanaume ,anaonekana kumwangalia mtoto mdogo aliyezaliwa, na amelezwa kitandani kando yake kuna naye mtu mwanamke ambaye ameshikilia upande wa kitanda huku akiwa amevalia fulana ya rangi ya jeupe.

Kunalo tangazo la daktari kalasinga ambaye yeye anasema kwamba ni mganga mwenye nguvu zaidi na anatibu mambo ya mapenzi, limeandikwa kama love spells, love charms na attraction charms yeye amewekelea nambari yake pia ya simu.

Watu wawili labda ni mama na mtoto wake wanaoneka kutumia vijiti hili kujisaidia kupitia kupita kwa maji haya ambayo yamejaa hapa manake yanaoneka kana kwamba umetokea mafuriko na wanapita kufika sehemu hile ingine.

Mtu mmoja aliyevalia nguo za kujikinga lenye rangi ya manjano na mikono yake glavu yenye rangi ya blue , anaonekana kunyunyizia dawa mimea yake shambani. Mimea hii iko na rangi ya kijani kibichi.

Watoto wawili wanonekana kushika kibuyu Kisha inakaa wanachota inaeza kuwa ni maji au mafuta manake inakaa kama eneo chafu kunayo paipu inayopiya hapa na na pale nyuma kuna mwangasa wa jua.

Mtoto mdogo amelaswa kwenye kitanda hiki ,mama moja mzazi akitasama huku muuguzi akitapasamu anapotasama kwa uso wa moto huyu huenda anapatia dawa manake kuna kitu fulani anaonekana anaminina mdomo ya mtotohuyu.

Mwanadada mmoja ambaye amevalia kanzu na amefunika uso wake na mwili wake wote, labda ni dini ya kiislam. Amesimama upande huu na tunavyoangalia pale nyuma pamekauka labda huenda ni eneo ambalo halipati mvua kwa mara mingi.

Mtu mmoja ambaye amevalia nguo maalum za kujikinga anaonekana kunyunyuzia dawa mimea yake na jinsi ilivyo ni kama mimea hizi ziko ndani ya nyumba ya kisasa ya kufanyia mkulima.

Wanawake wawili wanaonekana mmoja akiwa ameshikilia mtoto mdogo aliyezaliwa majuzi mwingine akiwa anafanya kazi ya uuguzi. Muuguzi anaonekana kumimina vitu fulani kwenye mdomo ya mtoto huyo mdogo.

Tunaona gari ambalo limeweza kubingiria na kupinduka. Barabarani kuna maji mengi mno, kuashiria kwamba kumenyesha mvua kubwa kukatokea mafuriko. Watu kadhaa hapa kando wanaonekana kutembea huku wakishangaa kilichofanyikia lori hii.

Tunamwona mtu ambaye amevalia nguo za kujikinga dhidi ya kemikali hizi ambazo anazitumia kunyunyuzia mimea zake. Hapa mimea tunaona iko na rangi ya kijani kibichi kuashiriaa ni mazuri mno.

Watu wawili wanaoneka wakizungumza moja akiwa mhudumu wa afya mwengine akiwa ni mtu amekuja kutafuta huduma wa afya wao wanazungumza huku labda anatafuta usadizi na muhudumu huyu wa afya anamuongelesha hili ajue kuwa anaeza anaumwa na ugonjwa hupi.

Mwanadada ameketi kwenye kiti huku akitazama upande mwingine, amevalia barakoa. Upande mwingine kunao daktari muuguzi ambaye ameshikilia mkono wa kushoto wa dada huyu anaonekana anataka kumdunga sindano.

Watu waliovalia nguo rasmi ya kufanya huu wanaonekana kupakua mali ambapo kuna jengo lililoporomoka au kubomolewa wawili wameelekea upande mwingine.

Hakaka mmoja ameweza kusimama amevalia koti yenye rangi jeupe, amavali barakoa kisha mkono wake wakulia ameshikilia simu, inavyoonekana ni kama kwamba anawaelezea wenzake wawili waliombele yake jambo fulani huyu anayemtazama kando pia amelivalia barakaoa.

Jamaa mmoja amelazwa kwenye kitanda hospitalini huku akionekana kuwa na jeraha kwenye mguu. Mguu wake mwingine ameuinua. Pale kuna pia vitanda vingine vya wagonjwa. Hapa ni hospitalini.

Afisa mmoja wa ulinzi anaonekana akiosha mikono yake. Yeye akiwa amevalia sare rasmi ya kazi yenye rangi la nyeusi. Pia amevalia barakoa. Kuna maji na sabuni ya kuoshea mikono.

Kunazo tembe ya rangi ya manjano zimemwagwa kutoka kwa chupa na chupa hilo limeandikwa kwamba ni ya vitamin D3 , basi inaonyesha kuwa tembe hizi ni ya kuonyesha madini ya hiyo vitamin D3 kwenye mwili ya watu walio na upungufu wa vitamini hiyo.

Mama anatabasamu kuona mtoto wake. Ila mtoto analia. Maanake huyu aliyekaa ndio wa kwake ni muuguzi ambaye anadunga mtoto huyo sindano. Na kwa kweli sindano ni chungu mno. Maisha.

Kuna huyu mzee moja ambaye amekula chumvi, na pia kuna daktari ameshikilia shindano kumdunga mzee huyu, inaweza kuwa huyu mzee, akona ugonjwa fulani na sasa anatibiwa.

Ni wakati ambapo huyu mfanyikazi mhudumu wa afya ambaye anasaidia jamii amefika kwa nyumba ya mama huyu, kisha anampatia chanjo. Tunamwona yeye anataka kumdunga sindano katika mkono wake wa kulia, yeye amevalia barakoa.

Tunaangalia chanjo kadhaa ya ugonjwa ambayo inaitwa yellow fever ,ugonjwa huu ni hatari mno, ndiposa watoto wadogo mno walio chini ya umri wa miaka tisa huchanjwa dhidi ya ugonjwa huu hospitalini.

Hapa tunaona mguuzi ambaye ni daktari wa meno. Ametembelewa na mgonjwa mbaye ako na shida ya meno. Yeye amepanua mdomo wake ili kuomba daktari apate nafasi ya kuangalia pale ndani. Daktari huyu amevalia sare ya kazi yake rasmi.

Wakina mama wanajaribu kile wawezalo ili kuokoa baadhi ya bidhaa zao ambapo yamezombwa na maji, maeneo haya, yanaonekana yametokea mafuriko ya gafla na wanajaribu kile wawezavyo ili kuokoa kile ambacho watakiweza.

Mandhari hii inaleta mji wa Daadab ambapo kuna wakimbizi wengi zaidi waliotoroka vita makwao na wakaja hapa, hapa hautapata nyumba ila utapata tu mahema kadhaa yenye watu wanaishi pale ndani.

Mama mzazi ameweza kupeleka mtoto wake kwenye kliniki, ili apate kupewa chanjo. Kunao muuguzi ambaye anampatia chanjo mtoto huyo kwa kumdunga sindano katika mkono wake wa kushoto. Kina mama wote wamevalia barakoa.

Lenye katika hospitali kubwa hapa nchini Kenya ambapo tunaona madaktari wa upasuaji wa tatu wameshikilia pale mgonjwa aliyelazwa jini anafanyiwa upasuaji. Wote wamevalia sare rasmi ya kazi na midomo yao hata wamefungwa na barakoa.

Hapa inakaa ni maeneo ya Garrisa pale ambapo mto wa River Tana unaweza kufurika na maji haya yakamwagika kwa vijiji vya watu hivyo kunatokea mafuriko na watu wengi wameathirika sana hata shughuli za usafiri yameathirika.

Nimeona mwanamke ambaye ameshikilia watoto wadogo ambaye amezaliwa tu hivi majuzi na yeye ako na tabasamu usoni mwake kumaanisha kwamba amefurahia mtoto huyo. Inaweza kuwa kwamba anamtibu yeye ama anataka kumpokea mtoto huyo.

Mzee aliyekomaa anayo masharubu ya rangi ya jeupe anayesimama kando yake ni mhudumu wa afya na ameshika sindano kumdungia mzee huyu dawa kupitia mkono wake wa kushoto pale mbele kuna.

Watu ambao wamevalia sare ya maalum ile ya rangi jeupe kote mwilini mwao, kutoka kwa kichwa hadi pale miguuni, mmoja wao ananyunyuzi dawa mahali fulani waweza kua hii ilikua katika muda wa corona.

Basi hii ni katika sehemu za kaskazini mwa kenya, kumetokea ukame kubwa sana, ngamia huyu amakosa maji nakisha ametembea sana na mzigo huu, ila ikafika point ambayo amechoka sana na akalala, labda...

Watu wengi sana ambao wote wamweza kuinua mikono juu pia wote inaonekana kwamba wamefunga barakoa kuashiria kwamba huu ulikuwa wakati wa corona. Yawezekana kwamba watu hawa wameshikwa na askari na hivo basi wakalasimishwa kupiga magoti.

Ni katika hospitali kubwa tunaona madaktari tano ambao wanataka kumhudumia ama kumfanyia upasuaji mgonjwa ambaye amelazwa hapa. Chumba hiki hakiruhusiwi kwa mtu yeyote tu ila daktari wa kufanya upasuaji na mgonjwa mwenyewe pekee yao.

Tunaona madaktari wawili, wa meno, kuna mgonjwa amewatembelea na yeye amelazwa akiangalia juu amefungua mdomo wake. Nao madaktari wameshika vifaa fulani maalum mikononi mwao ili kung'okua meno ya mgonjwa huyu.

Ni katika maeneo ya Daadab ambapo tunaona mahema kadhaa inaweza kuwa ni ya watu wakimbizi maanake pale hamna manyumba ambayo yamejengwa ila tu ni mahema ambayo watu hao waliotoroka makwao juu ya mavita wanaishi.

Kunao watu wawili ambao kina mama wote wanamshikilia mtoto mchanga, waqeza kua kwamba mtoto huyu anapewa chanjo. Moja nj muuguzi na mama mwengine ni mama mzazi, hapa ni maandhari ya hospitali.

vyumba tunavyoviona ni vile vyumba vidogo ama mahali pa kuchezea. Zimetengenezwa vizuri sana maanake hapa mbele yake kuna mahali pa kuoshea mikono. Hili ni jambo mzuri ili kuepuka ma

Dawa na sindano, vitu mbili ambavyo vinatakikana na daktari. Wao hutumia hii kwa sekta zote, anachukua dawa anaweka kwa sindano kisha anamdungia mgonjwa ama mtoto mchanga ambaye anapewa chanjo.

Tunamwona mama mdogo amempeleka mtoto wake hospitalini na wanawasiliana na mhudumu wa afya labda anamwuliza kuhusu hali ya afya ya huyu mtoto kisha ana stakabadhi kadhaa mezani, labda kuchukua mambo ya mtoto huyu.

Tunaona mwalimu na wanafunzi wakiwa darasani, walimu anafunza wanafunzi hawa na wanafunzi hawa wameshika vitu mbele yao kuashiria kwamba wanatumia kifaa hicho kama masomo yao, hii ni katika shule na ni jambo mzuri ili wanafunzi wapate kujua mambo.

Meno ni sehemu muhimu sana mwilini mwa binadamu ambacho hutumika kusaga yale chakula tunayoyila. Basi wakati mwingine unaweza kuona tatizo kwenye meno yako ndipo unapaswa kutembelea daktari wa meno. Hapa tunaona wauguzi wawili wakihudumia

Mama mzazi ameweza kupeleka mtoto wake kwenye hospitali hili apate kupewa chanjo, watoto waliyo chini ya miaka mitano kwa kawaida huwa wanapewa chanjo hili kuwakinga saidi ya ugonjwa ngumu kuyatibu.